Mgonjwa aliyefika kwa daktari wa tiba ya meno, akiwa amevaa fulana yenye rangi Nyeusi na ameketi. Daktari aliye vaa jozi ya kinga akiwa anamsikiliza mgonjwa aliyekuja ili kuweza kupata tiba hiyo ya meno.

Mashine kubwa yenye rangi ya njano, inayoonekana kama lori la kubeba mizigo au kijiko cha kupakia, kikimwaga kiasi kikubwa cha taka zilizokatwa au kusagwa kwenye rundo jingine la taka. Taka hizo zinaonekana kuwa na mchanganyiko wa karatasi na vifaa vingine, zikionesha mchakato wa usindikaji wa taka.

Eneo la wazi, lenye nyasi zenye afya na kijani kibichi, likitoa taswira ya mazingira safi na yenye kupendeza. Pia kuna miti mirefu inayoonyesha uwepo wa mimea tele, ikichangia hewa safi na "bayoanuai". Eneo hili hufaa sana kwa shughuli za ustawi wa binadamu kupitia upatikanaji wa hewa safi na maji safi na salama.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko, ambapo maji yaliyotapakaaa yameacha matope na mabaki ya mimea pamoja na vitu vilivyopondwa na wimbi la maji. Nyumba na miundo mingine ya karibu inaonekana kusombwa na unyevu na maji ya kudumu ardhini. Taswira hii inaonesha uhusiano wa moja kwa moja kati ya tukio la mafuriko na afya ya mazingira .

Eneo la hospitali lenye zulia ya rangi nyekundu na sehemu ya kuketi kusubiri kuingia kwenye chumba cha daktari. Hospitali hii ni maalum kwaajili ya kutibu magonjwa mbalimbali yanayowakabili watu

Muuguzi akimchoma sindano mgonjwa ndani ya chumba cha kiliniki, muuguzi amevaa koti jeupe la matibabu, glovu za kinga na barakoa akijiadhari na kanuni za usafi na usalama, mgonjwa ameketi kwenye kiti cha uchunguzi akiwa amevaa nguo nyeusi akiwa tayari kupokea dozi ya chanjo au matibabu.

Watu wawili, mmoja akiwa amekaa na mwingine amesimama, wakiwa wamevaa makoti ya rangi nyeupe na barakoa. Watu hawa hujidhatiti na utoaji wa huduma za kiafya, kwani hufanya uchunguzi yakinifu wa sampuli ama damu ili kubaini chembe ambazo husambaza magonjwa.

Watu watano waliovaa makoti meupe, barakona kofia za kijani. Watu hao hujihusisha na utoaji wa huduma za afya inayopatikana sehemu kama hospitalini na zahanati ili kuweza kutoa huduma hiyo.

Mwanamke akiwa ameketi kwenye kiti cha hospitali akimshikilia mtoto mchanga mikononi mwake kwa upendo na uangalifu mkubwa, mwanamke huyu amevaa gauni la hospitali ambalo linaonesha kuwa uenda ni mgonjwa au mama aliyejifungua hivi karibuni, uso wake unaonesha hisia za huruma, upendo na mshangao wa uzazi anapomtazama mtoto wake.

Mtaalamu wa afya aina ya daktari wa watoto, akimhudumia mtoto mchanga. Mtaalamu huyo amevaa barakoa na ana stetoskopu shingoni, akimchunguza mtoto huyo aliyelala kwenye kitanda cha uchunguzi. Pia kuna mtu mwingine aliyesimama kando ya daktari huyu akionekana kuwa ni mzazi au mlezi wa mtoto.

Kundi la watu wengi wakiwa ni wanamama waliobeba watoto wachanga. Wamama hawa wameketi kwenye viti na wamekusanyika kwa ajili ya kliniki ambayo husaidia katika utoaji wa chanjo kwa watoto hao pamoja na kuchunguza mwenendo wa ukuaji wa watoto hao.

Chupa mbalimbali zilizojazwa rangi ya kahawia au ya machungwa, ambazo zimewekwa kwenye kreti la mbao au plastiki, vinywaji hivi vikiwa ni dawa zitokanazo na mitishamba, chupa hizo zikiwa zimefunikwa na jani lenye rangi ya kijani.

Mkusanyiko wa mimea ya dawa, chupa zenye vimiminika na vidonge au tembe zilizowekwa kwenye vijiko vya mbao. Vifaa hivi vimepangwa kwa uzuri vikiwemo kinu na mchi wa kioo wenye mimea ndani yake, na maua meupe yanayoonekana nyuma. Hali hii inaashiria utayarishaji au matumizi ya tiba asilia.

Kifungashio chenye rangi ya kijivu, kikiwa na lebo yenye rangi ya kijani, njano, na nyeusi. lebo hio huumpa mnunuaji taarifa kamili kuhusu dawa anayoinunua. Aidha, lebo hio pia hutoa maelekezo kwamba kifungashio hicho kina dawa asilia ndani yake.

Chupa ya kioo yenye mfuniko wa kijani, iliyobandikwa karatasi yenye rangi ya kijani, iliyoandikwa kwa wino mweusi na mweupe, chupa hiyo ina dawa asilia ndani yake inayofaa kutibia matatizo au magonjwa mbalimbali.

Zao la kijani lenye maua yaliotoa matunda ya rangi ya njano zao hili hutumika kama tiba asilia, kwani hutibu matatizo na magonjwa mbalimbali yanayomsibu au kumkabili binadamu.

Meza iliyojaa chupa nyingi za ukubwa na maumbo mbalimbali zikiwa zimepangwa kwa utaratibu, baadhi ya chupa hizi zina nembo ya kijani na baadhi zina rangi ya kahawia. Nyuma ya meza kuna watu wachache ambao wamesimama wakionyesha kua eneo hili ni duka linalojihusisha na uuzaji wa dawa za jadi.